Kasha maalumu lenye picha ya ngombe linalotumika kuhifadhia dawa kwaajili ya matibabu ya mnyama huyo, likiwa na maelezo sahihi yanayotoa muongozo kwa mkulima dhidi ya matumizi kwaajili ya kusaidia kutoa huduma kwa mifugo yao.

Duka maalum kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa za wanyama, likiwa na rafu zilizopangwa vyupa pamoja na masanduku ya karatasi, yaliyosheheni dawa na pembejeo hizo. Ikiwa ni sehemu ya kumrahisishia mkulima urahisi wa kuchagua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi katika shughuli zake.

Kasha la karatasi lenye picha ya mbwa lililotumika kuhifadhiwa dawa maalum likiwa na maelezo stahiki kwa ajili ya matumizi ya kufanyia matibabu mfugo huo, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha huduma zinazotolewa kwa wanyama kwa ajili ya kuboresha afya zao.

Kasha lenye picha ya ng'ombe, mbuzi pamoja na farasi; linalotumika kuhifadhia dawa maalumu kwa ajili ya kutibu minyoo kwa wanyama hao wa kufugwa. Likiwa na maelezo ya kina yanayomsaidia mkulima au mfugaji katika matumizi ya dawa hizo katika kutoa huduma kwa mifugo yake.

Boksi maalumu lenye picha ya paka pamoja na mbwa, linalotumika kuhifadhia dawa kwa ajili ya matibabu ya wanyama hao husika, likiwa na maelezo ya kina yanayomuwezesha mkulima au mfugaji kutumia dawa hiyo ipasavyo, kwa ajili ya kutoa huduma kwa mifugo yake.

Mfuko maalumu unaotumika kutunzia dawa kwa ajili ya wanyama kukiwa na picha iliyochorwa mbuzi pamoja na kondoo, pia na maelezo yanayomsaidia mkulima kujua ni matumizi gani stahiki, kwa ajili ya kuwapa mifugo hiyo katika kutoa huduma za kitabibu.

Makabati katika duka maalumu la pembejeo za kilimo na dawa za wanyama; yaliyosheheni vyupa mbalimbali kwaajili ya kuhifadhia dawa muhimu za wanyama, na hivyo kuwasaidia wakulima wanaokuja mahali hapo kuchagua kwa urahisi kutokana na madhumuni au malengo ya matibabu wanayoyataka kwaajili ya mifugo yao.

Mfuko wenye muonekano wa rangi ya njano pamoja na nyekundu, uliowekwa picha ya kifaranga cha kuku na maelezo yaliyoandikwa kwa maandishi, ikiashiria kuwa ni dawa inayotumika kutoa matibabu au huduma za kiafya kwa aina ya wanyama wa kufugwa ikiwemo ndege kama vile kuku.

Chupa kidogo chenye maandishi yanayotoa maelezo stahiki, kikiwa ni sehemu ya kuhifadhia dawa kwa ajili ya wanyama mbalimbali wa kufugwa. Maelezo hayo ya kina yanamsaidia mkulima kuchagua, na pia kujua ni matumizi gani sahihi kwa ajili ya kuwapatia huduma wanyama wao wa kufugwa.

Boksi maalumu likiwa na picha ya ng'ombe pamoja na mbuzi, linalotumika kuhifadhia dawa za matibabu kwa ajili ya mifugo hiyo, likiwa na maelezo ya kina kwa ajili ya mkulima kuchagua na pia kutumia ipasavyo kwa kuwahudumia mifugo hiyo.

Watu waliovaa mavazi maalumu ya kazi, wakiwa katika kiwanda kidogo cha kuzalisha na kutengeneza dawa za wanyama pamoja na pembejeo za kilimo, wakiwa makini kuhakikisha bidhaa hizo zinatoka kwa ubora wa hali ya juu, kwa ajili ya kukuza kilimo cha mazao ya biashara pamoja na chakula katika jamii.

Boksi lenye chupa ya dawa ikiwa imechorwa picha ya ng'ombe , na maelezo yanayohusu matumizi ya dawa hiyo, kwa ajili ya kufanya matibabu, au kutoa huduma kwa mifugo husika, na hivyo kumsaidia mfugaji kuelewa jinsi ya kumuhudumia mnyama wake.

Mkulima aliechuchumaa mbele ya zao la nyanya, zilizomwagwa juu ya maturubai ikiwa ni maandalizi na uchambuzi wa nyanya bora na zisizofaa, kwa ajili ya kupakia kwenye mifuko na viroba au matenga, tayari kwa kuingia katika soko la biashara .

Viazi vilivyovunwa na wakulima, kisha kuwekwa juu ya shamba zuri kubwa lenye udongo mwekundu wenye rutuba, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya viazi hivyo kwa ajili ya kuingia sokoni kama soko la biashara.

Gari kubwa la trekta linalopita katika shamba kubwa la mahindi, likifanya kazi ya kuvuna mahindi hayo kwa njia ya kisasa na tayari kuandaliwa, kwa ajili ya kuingizwa sokoni kama mazao ya biashara hivyo kuuzwa na kuleta kipato kwa kaya pamoja na taifa kiujumla.

Shamba la mipapai, likiwa na miti yenye matunda yaliyokomaa tayari kwaajili ya kuvunwa na kuwekwa sokoni kama mazao ya biashara yanayosaidia kuongeza kipato cha kiuchumi kwa wakulima katika kaya, na taifa kiujumla.

Wakulima wengi waliokusanyika katika eneo moja na kufanya kazi zao la kahawa, hii ikiwa ni sehemu ya kuchagua zinazofaa na zisizofaa kwa ajili ya kuziandaa na kuzileta katika hatua nyingine kabla ya kuingia kwenye kilimo cha biashara.

Shamba zuri lenye udongo wenye rutuba likiwa na wakulima wanaoshughulika na shughuli mbalimbali, huku mazao kama vile karanga, viazi pamoja na tangawizi vikiwa vimevunwa na kuwekwa juu ya shamba ilo tayari kwa ajili ya kuandaliwa nakuingizwa sokoni kama soko la biashara.

Zao la vitunguu vilivyovunwa baada ya kumea na kustawi, na kuiva kwa matokeo yaliyo chanya. Hii ni baada ya kutumia aina ya kilimo cha kisasa, kwa ajili ya kuotesha mazao hayo ya biashara, yanayotumika kuuzwa sokoni na kuongeza kipato cha familia na jamii kiujumla.

Mkulima wa kiume aliyebeba gunia kichwani mwake, akiwa anapita juu ya mbegu za mahindi zilizoanikwa kwenye maturubai, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mazao hayo kwa ajili ya kuingizwa sokoni kwa soko la biashara.

Wakulima mbalimbali wanawake kwa wanaume, waliopo katika shamba kubwa lililosheheni mazao ya viazi wakiwa katika shughuli ya kuvuna na kuandaa viazi hivyo ili kuviingiza sokoni kwa ajili ya biashara.

Wakulima walikusanyika shambani wakiwa wamevuna vitunguu na, wanaviweka kwenye magunia tayari ikiwa ni sehemu ya maandalizi, kwaajili ya kuingiza zao hilo katika soko. kubwa la biashara kwajili ya kupata kipato na maendeleo kiuchumi.

Wakulima waliopo katika shamba la mahindi, wakivuna mazao hayo kwa ajili ya kuingiza sokoni kwa lengo la biashara, na hivyo kuimarisha uchumi wa kaya na taifa kiujumla.

Miche iliyomea na kustawi ikiwa na matunda yajulikanayo kama pilipili, ambayo yapo tayari kwa kuvunwa na kuingizwa sokoni kama soko la biashara, itakayoleta mafanikio ya kiuchumi kwa wakulima husika.

Mkulima wa kiume aliyechuchumaa katika shamba kubwa, lililosheheni matikiti maji, akiwa amevuna mazao hayo na hivyo anajivunia baada ya matokeo mazuri yaliyotokea, hivyo kumsaidia katika soko lake la biashara, kwa ajili ya kuongeza kipato cha kaya na taifa kiujumla.

Wakulima mbalimbali, waliokusanyika kwa ajili ya kuandaa kahawa kama zao la biashara, wakichambua nzuri na mbaya, zinazohitajika na zisizohitajika ili kuzifunga katika magunia na viroba, tayari kuwekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Miche ya nyanya imeanza kustawi vizuri shambani, ikiwa na majani yenye rangi ya kijani na afya njema, ikionyesha mafanikio ya kilimo cha biashara na matumaini ya mavuno mazuri.

Magunia yaliyopangwa pembezoni mwa barabara ya vumbi yakiwa yamesheheni viazi vinavyotoka kuvunwa tayali kuwekwa kwaajili ya soko la biashara, ikiwa sehemu yawakulima kujipatia kipato baada ya kazi ngumu zilizofanya na hivyo kuwasaidia katika maendeleo yao ya kijamii na taifa kwa kiujumla.

Mkulima wa kike akiwa anachuma mazao ya kahawa kutoka kwenye mche, tayari kuyaandaa kwa ajili ya kuingiza sokoni, ikiwa kama soko la biashara inayowasaidia kuongeza kipato chao kiuchumi.

Wakulima waliovaa mavazi ya kazi wakiwa mbele ya ndizi zilizokomaa baada ya kuvunwa na kupandwa vizuri, tayari kuandaliwa na kuanza kuingizwa katika soko kwaajili ya biashara na hivyo kujipatia kipato katika maisha yao ya kila siku.

Miche ya nyanya iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupanda kwenye udongo mzuri wenye rutuba na hivyo kuzalisha matunda yaliyokomaa, tayari kwa kuvunwa na kuandaliwa kwa ajili ya kuingizwa sokoni kama zao la biashara.

Wakulima wakiwa na umakini, wanapanga na kuweka mahindi yaliyovunwa kwenye viroba vikubwa, wakiyatayarisha mazao yao kwa ajili ya kuhifadhi au kuuza. Huku wakifanya kazi kwa ushirikiano katika shamba lenye mazingira ya kilimo cha biashara.

Wakulima waliyovaa mavazi maalumu, wakiwa wamekusanyika kwa ajili ya kuvuna zao la nyanya na kuweka kwenye matenga, tayari kwa maandalizi ya kuingiza sokoni kwa ajili ya biashara. Ikiwa ni njia mojawapo ya kujikwamua kiuchumi katika kaya na taifa kiujumla.

Mkulima akiwa shambani anakagua kwa makini matango yaliyopandwa, akihakikisha afya na ukuaji wa mazao ya biashara ili kupata mavuno bora yenye faida kubwa kiuchumi.

Mkulima aliyepo katika shamba kubwa la mazao ya biashara, akiinama kwa makini kuchunguza na kukagua maendeleo ya mazao hayo, yaliyopo hapo. Hii ikiwa ni sehemu ya kuimarisha mchakato mzima wa ukuaji wa zao hilo, kwa ajili ya kuweka sokoni kama mazao ya baishara.

Wakulima waliojidhatiti katika kilimo cha biashara, wamevuna na kupanga mazao hayo ya pilipili hoho ndani ya vikapu vya asili, ikiwa ni maandalizi ya kuingiza sokoni kwa ajili ya mauzo.

Miche yenye muonekano wa kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye udongo mzuri wenye rutuba, ikiwa imezaa matunda ya aina ya nyanya yanayotumika katika soko la biashara kwaajili ya kuongeza uchumi wa kaya na taifa kiujumla.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri, katika shamba kubwa la kisasa. Wakulima wakitumia mbinu maalumu kama vile mfumo wa umwagiliaji; unaohakikisha unyevu unakuwepo muda wote, kwa ajili ya mazao hayo kustawi na hivyo kuimarisha soko la biashara kwa maendeleo ya kiuchumi.

Shamba la mipapai yalioiva miti ikiwa imetanda kwa safu nadhifu huku matunda mengi ya kijani na ya manjano yakiwa tayari kwa kuvunwa na kuuzwa kama zao la biashara lenye thamani.

Wakulima katika shamba waliosimama mbele ya viazi vilivyovunwa na kumwagwa chini wakiwa wanaviweka kwenye mifuko na viroba tayari kuviingiza sokoni kwa ajili ya mauzo, na hivyo kuongeza kipato katika familia zao pamoja na kaya kiujumla.

Mkulima aliyevaa shati la rangi nyekundu na suruali nyeusi, akiwa amesimama mbele ya miche inayoandaliwa kwa ajili ya kwenda kupandwa ardhini kwenye mashamba makubwa na hivyo kutoa mazao ya biashara au ya chakula.

Wakulima waliojidhatiti katika kilima cha kisasa, wakipanda mbegu kwa kutumia mpangilio maalumu wa kuacha nafasi, lakini pia mabomba yaliowekwa katika shamba hilo yakihakikisha unyevu unakuepo muda wote kwaajili ya ustawi mazao.

Migomba ya ndizi yenye majani mapana ya kijani, yaliyotanda katika safu kwa safu kwenye shamba kubwa. Kila mmea ukiwa na mashina imara na mingine ikiwa tayari kuzaa, ikiashiria kilimo cha biashara chenye tija na maandalizi bora ya mavuno.

Mkulima mmoja aliyeinama kwa makini akifanya kazi ndani ya shamba la nyanya. Akionekana kujali sana mazao yake, huku mistari ya mimea ya kijani ikionyesha hatua nzuri ya ukuaji na juhudi za kilimo bora.

Wakulima wakiwa wanufaika kwa kilimo cha kisasa, kwa kutumia mfumo mzuri wa umwagiliaji lakini pia kupanda mazao kwa kutumia mpangilio maalum wa kuacha nafasi. Ikiwa kwenye shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba, lisiloisha unyevu na hivyo kupelekea mazao hayo kustawi vyema.

Wakulima wakubwa na wadogo wapo shambani, wakivuna mahindi kwa mkono. Wakijitahidi kuhakikisha mazao hayo yanakusanywa kwa uangalifu ili kuyaweka kwa usalama, na kuendelea kwa biashara ya kilimo kwa mafanikio.

Mashine kubwa ya trekta, ikiwa inavuta jembe maalumu linalofanya kazi ya kuchanganya udongo. Ikiwa ni sehemu ya maandalizi katika shamba hilo kubwa lenye udongo wenye rutuba kwa ajili ya kupanda mazao.

Kifaa maalumu kinahowekwa ndani ya jumba kubwa la mazao, kinachofanya kazi ya kukuza miche, na hivyo kuongeza ufanisi mkubwa katika kilimo, kwa kusaidia kupunguza muda wa miche hiyo kukua, na hivyo kuleta mafanikio yenye tija kwa wakulima.

Mkulima aliyeshika jembe la mkono la injini linalofanyakazi ya kulima na kuandaa udongo shambani. Ikisaidia kuongeza ufanisi wa kazi na kupunguza nguvu kazi za binadamu, na hivyo kuleta mafanikio yenye tija kwa mazao ya biashara au chakula.

Mashine kubwa ijulikanayo kama trekta, ikivuta jembe inayofanya kazi ya kulima na kuchanganya udongo katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, kwa ajili ya kuandaa kabla ya kuanza kupanda mazao mashine hizi kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa na hivyo kupunguza nguvu kazi ya binadamu.

Mashine maalumu inayotumika kukuza miche, ikiwa imewekwa kwenye vifaa husika katika jumba la mazao na hivyo kuimarisha mfumo mzima wa kilimo; kwa kuhakikisha mimea inakua kabla ya kupandwa ardhini kwa ajili ya mazao kwa kilimo endelevu na hivyo kuleta mafanikio yenye tija kwa wakulima.

Jembe la injini la mkono linalotumiwa na mkulima katika kazi mbalimbali za shamba; ikiwemo kuandaa, na kuchanganya udongo katika shamba kabla ya kupanda mazao kwa ajili ya kilimo endelevu, chenye mafanikio na tija kwa wakulima.

Mashine maalum kwa ajili ya kukuza miche inayowekwa katika maabara maalum au chumba kikubwa kilichosheheni mazao. Ikiongeza ufanisi mkubwa katika kilimo cha viwandani pamoja na cha biashara. Hivyo kuwasaidia wakulima kuandaa mazao yao kabla hawajaweka shambani.

Jembe la injini linalofanya kazi ya kulima shamba kwa ajili ya maandalizi, ikiwa linatumika kuongeza ufanisi shambani kwa ajili ya kupanda mazao yenye mafanikio, yenye tija kwa wakulima.

Mashine ya trekta inafanya kazi ya kuandaa na kuchanganya udongo katika shamba kubwa lenye rutuba, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya shamba hilo kwa ajili ya kilimo endelevu cha mazao ya biashara au chakula.

Miche iliyoanza kumea na kustawi ndani ya jumba kubwa lenye mashine maalumu kwa ajili ya kukuza mazao, ikiwa imewekwa katika mazingira yaliyodhibitiwa na hivyo kusaidia miche hiyo kustawi vizuri kabla ya kupandwa ardhini kwenye mashamba makubwa, kwa ajili ya kilimo endelevu.

Mashine kubwa ya kulimia inayojulikana kama trekta ikiwa shambani imeongozwa na mkulima anayefanya kazi ya kuandaa udongo kabla ya mazao kuja kupandwa, hivyo ikimsaidia mkulima huyu kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa pasipo kutumia nguvu nyingi.

Mashine Kubwa ya kisasa inayotumika kwaajili ya kazi mbalimbali shambani, ikiwemo kuandaa na kuchanganya udongo kuvuna na kukataa nyasi kwaajili ya maandalizi ya awali kwenye shamba kabla ya kuanza kupanda mazao, na hivyo kuongeza ufanisi wa kazi kwa kupunguza nguvu kazi ya binadamu.

Trekta dogo la injini linalotumika katika shamba kwa ajili ya kazi mbalimbali ikiwemo kuandaa udongo, kulima pamoja na kukata nyasi ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya upandaji wa mazao katika mashamba kwa kutumia ufanisi mkubwa.

Trekta kubwa la kijani lililopo shambani, likiwa linafanya kazi ya kulima na kuchanganya udongo, kwa ajili ya maandalizi ya kilimo kuanza kwa kupanda mazao katika shamba hilo. Mashine hizi za kilimo zina faida kubwa katika kuongeza ufanisi wa kazi, na hivyo kupunguza nguvu kazi ya mwanadamu.

Miche iloyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya kukuzia mimea vilivyopo ndani ya jengo kubwa, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mazao hayo kabla ya kuchukuliwa na kupandwa ardhini kwajili ya kilimo endelevu.

Kifaa maalum cha kukuza miche kilichowekwa kwenye eneo la shamba, kikiwa na sehemu ya kuweka udongo na maji, kikisaidia mimea michanga kukua kwa haraka, kabla ya kuhamishiwa ardhini kwa ajili ya uzalishaji mkubwa.

Mashine maalumu zinazowekwa maabara kwa ajili ya kukuzia miche, zikifanya kazi kwa ufanisi mkubwa na kuandaa mazao hayo kabla ya kwenda kupandwa ardhini na hivyo kuwasaidia wakulima kupata mafanikio yenye tija kwani miche hiyo inakua kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa.

Jembe la injini linalotumia mkono katika kuandaa mashamba, likiwa linafanya kazi katika eneo kubwa lenye udongo wenye rutuba kabla ya kupanda mbegu, ikawa ni maandalizi sahihi kwa kilimo cha mazao ya biashara au chakula.

Jembe dogo la injini linalotumika kama mashine ya kuchanganyia na kuandaa udongo katika mashamba, ikiwa ni sehemu nzuri katika hatua za ulimaji wa kilimo cha biashara au chakula, inayofanya kazi kwa ufanisi mkubwa na kupunguza nguvu kazi ya binadamu.

Mashine ya trekta ya kulimia iliyoegeshwa shambani, ikiwa na jembe la kisasa limeunganishwa nyuma tayari kwa kazi ya kupindua udongo, kuonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika shughuli za kilimo.

Wakulima wawili waliopo juu ya trekta wakiliongoza trekta hilo, ikiwa ni mashine inayofanya kazi ya kuandaa na kuchanganya udongo, kabla ya upandaji wa mazao kuanza katika shamba hilo kubwa.

Miche mingi iliyopandwa na kustawi ndani ya jumba kubwa lililosheheni vifaa maalumu kwa ajili ya kukuza mimea hiyo kwa kutumia ufanisi mkubwa, hii ikiwa ni kwa kudhibiti mazingira yasiyofaa kama vile mwanga uliopita kiasi pamoja na unyevunyevu na hivyo kuleta tija ya mafanikio kwa wakulima.

Bwawa la kisasa lililotengenezwa maalum kwa ajili ya ufugaji wa samaki. Likiwa na samaki wanaoelea na kuogelea ndani ya maji hayo yaliyowekwa katika mazingira mazuri na kuimarisha maisha yao ili wakuwe, na hivyo kuingiza kipato kikubwa kwa jamii pamoja na taifa kiujumla.

Samaki mwenye rangi za mvuto akiwa ndani ya chombo maalumu kilichowekwa maji na kutengenezwa na binadamu kwaajili ya ufugaji. Ikiwa ni moja ya malengo kwenye mapambo au biashara kwa kuuza samaki hao na hivyo kuongeza kipato katika familia.

Bwawa la kisasa lililitengenezwa kwa ajili ya mpango maalumu wa kufuga samaki, ikiwa ni sehemu ya uzalishaji wa jamii mbalimbali za samaki kwa maendeleo ya kiuchumi.

Ujenzi wa bwawa la kisasa kwa ajili ya kufugia samaki ukiendelea. Hii ikionyesha uzingatiaji wa mbinu mpya, na zenye tija kwa ajili ya ufugaji wa samaki, kwa kipato au kwa lengo la mapambo.

Bwawa la kisasa la kufugia samaki likiwa na samaki wanaoogelea ndani wakielea na hivyo kusaidia katika uzalishaji wa mifugo hiyo kwajili ya kuongeza kipato cha kaya na taifa kiujumla.

Eneo la wazi lililosheheni viroba vyenye magunia mbalimbali ya vyakula. Likiwavutia watu kununua bidhaa hizo kwa ajili ya kuimarisha afya zao na lishe kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Bwawa lililozungukwa na uoto wa asili, ikiwemo vichaka pamoja na miti minene inayotengeneza msitu mkubwa. Ikiwa ni sehemu inayotoa mazingira stahiki kwa maisha ya viumbe hai, lakini pia kutumika kama chanzo kikubwa cha maji.

Mfereji wa maji uliopita katikati ya miti minene iliyoota kwa asili, na kutengeneza misitu itumikayo kama vyanzo vya maji au mazingira ya makazi kwa viumbe hai mbalimbali.

Watu maalumu waliokusanyika katika eneo la wazi, wakishirikiana kupanda miche ya miti katika udongo huo wenye rutuba, hii ikiwa ni sehemu ya uzalishaji wa misitu ya asili, kwa ajili ya kuleta vyanzo vya maji pia na kutoa makazi kwa wanyama wa porini, na hivyo kuimarisha mazingira rafiki kwa ajili ya viumbe hai.

Eneo kubwa, lililotengenezwa kwa ajili ya kupanda miche inayoandaliwa kabla ya kupelekwa kwenye eneo la wazi maporini, kwa ajili ya kutengeneza misitu. Ikiwa ni njia nzuri ya kuimarisha na kuboresha uoto wa asili kwa ajili ya mazingira.

Mwanamisitu aliyevaa tisheti ya rangi ya kijani pamoja na suruali nyeusi akiwa amesimama pembeni ya vitalu vingi vya miche ya miti ya aina mbalimbali, ikiwa ni maandalizi ya uoto unaohitajika kwa ajili ya kuimarisha misitu na hivyo kusaidia kuongeza vyanzo vya maji pamoja na makazi ya viumbe hai kwa kupanda misitu.

Eneo lenye miti mingi mirefu na yenye majani mengi ya kijani, uwoto wa asili umekuwa kwa wingi na kutengenezea kivuli kizito , huku mandhari hiyo ikionesha utulivu kwa misitu na uzuri wa mazingira ya asili.

Miti minene ya misitu iliyosimama kwa wingi katika eneo la asili, lenye kivuli cha kutosha na majani mengi ya kijani, ikiunda mandhari ya kupendeza na mazingira bora kwa viumbe hai, wanaotegemea uoto huo wa asili kwa makazi pamoja na mishe zao.

Eneo lililozungukwa na uoto wa asili wa kijani likatengeneza miti pamoja na vichaka. Ikiwa ni sehemu ya misitu minene inayotoa makazi kwa viumbe hai mbalimbali, lakini pia kuwa kama sehemu ya chanzo cha maji.

Watu sita wanaume kwa wanawake waliochuchumaa mbele ya miche iliyopndwa katika vitalu, ikiwa ni miche ya miti inayoandaliwa kabla ya kwenda kuwekwa kwenye eneo la wazi, kwa ajili ya kukuza misitu kwa faida ya jamii.

Mkulima aliyejidhatiti katika kilimo cha umwagiliaji, akiwa anamwagilia miche ya miti kabla ya kuhamisha kwenda kupanda kwenye sehemu ya wazi, na hivyo kuzalisha misitu, itakayosaidia katika vyanzo vya maji na makazi kwa viumbe hai.

Wakulima waliosimama wakipanda miche ya miti katika eneo maalumu, lillotengwa wakilenga kurejesha uoto wa asili na kuimarisha mazingira kwa ajili ya vizazi vijavyo na utunzaji wa viumbe hai porini.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa malumu vya haidroponi, vinavyosambaza maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi. Vinavyofanya kazi ya kusafirisha maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki, kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Mabomba maalumu ya haidroponi yanayotumika kusambaza maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea. Hii ikiwa ni kuongeza ufanisi mkubwa wa kupanda au kuotesha mazao pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyosambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyosambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliommea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vya hydroponiki vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuajiwa wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Mimea iliyomea na kustawi yenye muonekano wa rangi ya kijani pamoja na kahawia, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya hydroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mche huo badala ya kuhitaji udongo.

Mkulima wa kike akiwa anachunguza kwa makini miche inayoota kwa uwezo wa hayidroponi ikiwa ni mfumo unaotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwaajili ya ukuwaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi ndani ya jumba la hema la vitalu, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi; vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche yenye mwonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia mfumo wa maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo uhitaji wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi vizuri, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi; vinavyosambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche yenye mwonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyosambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea bila kuhitaji udongo.

Mimea inayostawi na kuota vizuri, baada ya kutumia mfumo wa kisasa wa hydroponi, unaohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa miche, pasipo huhitaji wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya hidropon, vinavyo samabaza maji ya virutubisho na madini stahiki, kwajili ya ukuwaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyoota juu ya vifaa maalumu vinavyotumia mfumo wa kisasa wa haidroponi, vikifanya kazi ya kusafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo bila kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu, yanayofanya kazi ya kusafrisha maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya haidroponi, yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwaajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kusitawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyofanya kazi kwa kutumia mfumo wa usambazaji wa maji yenye virutubisho, na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea, bila kuhitaji uwepo wa udongo.

Mimea yenye muonekani wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyosambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ukuaji wa miche pasipo kuhitaji udongo.

Miche mingi iliyomea na kustawi katika jengo la mazao baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya hydroponiki, yenye kutumia mfumo wa kusambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuwaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyosambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche yenye rangi ya kijani iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Mazao ya uyoga yaliyopandwa kwenye jumba kubwa la kilimo cha viwandani, ikiwa ni sehemu ya kuandaa zao hilo kwa ajili ya hatua nyingine; ya kwenda kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa zitakazotumika katika jamii, kwenye mahitaji ya kila siku.

Mashine ya trekta inayolima katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, ikiwa na jembe linalofanya kazi ya kupanda kwa kutumia mfumo maalumu, na hivyo kusaidia kuongeza ufanisi katika kazi hii na kuleta mafanikio yenye tija kwa wakulima.

Mazao mbalimbali yaliopangwa ndani ya hema kubwa la vitalu. Lkiipata ulinzi mkubwa wa hali ya hewa na wadudu. Huku wakulima wakitumia mbinu za kisasa, kuhakikisha mazao yanakuwa kwa haraka ,na kwa tija kubwa kwa ajili ya soko la biashara.

Wafanyakazi mbalimbali waliovaa mavazi maalumu, wakiwa katika kiwanda cha uzalishaji wa mbogamboga, ikiwa ni mchakato wa kuchakata mbogamboga zilizovunwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zilizomalizika, na pia kuwekwa katika soko kubwa kwa ajili ya biashara au chakula.

Wafanyakazi waliopo katika kiwanda cha uzalishaji wa bidhaa zinazotokana na mazao mbalimbali, ikiwa nali sehemu ya kuchakata mazao hayo, na hivyo kutengeneza bidhaa maalumu ambazo zitaingizwa sokoni, kuuzwa kama mazao ya biashara.

Wakulima watatu wa kiume wakiwa wameinama katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba lililosheheni miche ya mbogamboga. Wanakagua miche hiyo kwa ajili ya kuzalisha kwa hatua nyingine katika kilimo cha viwandani, na hivyo kuleta mafanikio yenye tija kwa kaya na jamiii kiujumla.

Kuku wengi wenye muonekano wa rangi nyeupe waliowekwa katika jumba kubwa la ufugaji wa viwandani, likiwa limetengenezwa kwa mpangilio maalumu pamoja na vifaa vilivyowekwa kwa ajili ya chakula lakini pia na mwanga na kutoa mazingira mazuri kwa ajili ya ukuaji wa kuku hao.

Zao la uyoga lililopandwa katika jumba kubwa la kilimo cha viwandani, ikiwa ni sehemu ya kuzalisha mazao hayo kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeza bidhaa mbalimbali zinazohitajika katika matumizi ya kila siku kwa jamii, na hivyo kuongeza pato la taifa.

Mkulima ndani ya hema kubwa la mazao lililosheheni miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, akiwa makini kukagua na kuchunguza mazao yake kwa kutumia vifaa maalumu ili kuongeza ufanisi katika ukuaji wa mazao hayo.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu wenye rutuba zilizosheheni miche ya mbogamboga, ikiwa ni sehemu ya uzalishaji kwa ajili ya kilimo cha viwandani, kinachosaidia miche hiyo na mazao hayo kuchakatwa na kutengeneza bidhaa zingine zilizoboreshwa zaidi.

Mazao yaliyomea na kustawi vizuri ndani ya shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, yaliopandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa kwaajili ya uzalishaji wa kilimo wa viwandani na hivyo kuleta mafanikio yenye tija kwa wakulima kiuchumi katika jamii pamoja na taifa kijumla.

Vitunguu vingi vilivyovunwa na kuwekwa kwenye matenga kwa ajili ya kwenda kuchakatwa, ikiwa ni hatua ya kuviandaa kwa ajili ya kilimo cha viwandani, ili kutengeneza bidhaa zilizomaliziwa na kuuzwa katika soko la biashara.

Hema kubwa la mazao lililosheheni miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kutumia mfumo mzuri wa kisasa wa kilimo cha viwandani, na hivyo kuleta mazao yaliyo bora.

Shamba kubwa lililosheheni mazao ya mbogamboga, yaliomea na kustawi vizuri, baada ya utumiaji wa kilimo cha viwandani na matumizi ya mfumo wa kisasa kwa ajili ya kupata mazao yenye mafanikio na tija.

Ng'ombe wenye rangi nyeusi na madoa meupe. waliohifadhiwa katika jumba kubwa la ufugaji wa viwandani, ikiwa ni mfumo wa kisasa wa malisho pamoja na utunzaji wa ng'ombe kwa ajili ya kupata mazao yaliyo bora ya nyama pamoja na maziwa.

Mashine kubwa ya trekta ikiwa imeunganishwa na jembe linalofanya kazi ya kulima na kuchanganya udongo, ikiwa ni maandalizi ya kilimo katika shamba kubwa kabla ya kuanza upandaji wa mazao, na hivyo ufanisi kuongezeka kwa kiasi kikubwa na pia kuzuia au kupunguza nguvu kazi ya binadamu.

Shamba kubwa lenye udongo mzuri wenye rutuba lililosheheni miche ya zao la mbogamboga ikiwa ni sehemu ya kilimo cha viwandani ambapo miche hiyo inastawi na kuvunwa kwaajili ya kuchakatwa na kuingizwa katika soko la biashara.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji, uliowekwa katika shamba zuri lenye udongo wenye rutuba. Huku miche ikiwa imeanza kustawi na hivyo kuonyesha umuhimu wa kutumia mfumo huo, ambao unasaidia kuweka unyevu unyevu katika udongo kwa ajili ya mazao kustawi hata wakati wa ukame.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa katikati ya shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba, ikisaidia kuhakikisha shamba hilo linakuwa na unyevunyevu wakati wote, kwa ajili ya kustawi vizuri kwa mbegu bora zilizopandwa na hivyo kuleta mafanikio yenye tija kwa wakulima.

Mfumo mzuri wa mabomba ya umwagiliaji katika shamba uliyowekwa kwenye eneo la kitalu kilichopandwa mbegu. Hii ni kwa ajili ya kuhakikisha udongo huo unakua na unyevu stahiki unaofaa kwa ajili ya mbegu hizo kukua na kuzalisha mazao yaliyo bora.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, ikihakikisha unyevu unakuwepo muda wote hata kipindi cha ukame kwa ajili ya mbegu kumea na kustawi vizuri.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji, uliowekwa katika shamba zuri lenye udongo wenye rutuba kwa ajili ya kuhakikisha mbegu zilizopandwa zinapata unyevuunyevu unaostahili, kwa ajili ya kukuza mazao hayo kwa lengo la biashara au chakula.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba la mahindi, likihakikisha udongo unakuwa na unyevu unyevu muda wote kwa ajili ya mahindi hayo kustawi vizuri, na hivyo kudumisha soko la biashara kwa kutoa mazao yaliyo bora.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa katika eneo la kitalu kidogo cha mazao ukihakikisha mbegu zilizopandwa eneo hilo zinapata unyevu wa kutosha. kwa ajili ya kupewa virutubisho vitakavyosaidia katika ukuaji wa mbegu hizo na kuleta mazao yaliyo bora.

Shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba lililotengenezewa mfumo stahiki wa umwagiliaji, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha unyevu unakuwepo muda wote hata kipindi cha ukame, kwa ajili ya kuleta mafanikio yenye tija katika mazao ya biashara au chakula.

Mfumo mzuri na wa kisasa wa umwagiliaji wa maji, uliowekwa katikati ya shamba kubwa, lililosheni mazao yenye rangi ya kijani, yaliyostawi. Ikisaidia kumwagilia miche hiyo na kuleta unyevu unaostahili, kwa ajili ya ukuaji wa mazao, na hivyo kuleta mafanikio yenye tija kwa jamii.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji wa maji uliowekwa katika shamba lenye udongo wenye rutuba, ikiwa ni sehemu ya kusaidia ardhi hiyo kuwa na unyevu wakati wote, hata wakati wa kiangazi, na hivyo kupelekea mazao kuchipua na kumea pamoja na kustawi kwa muda wowote wa kipindi cha majira ya mwaka.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyotengenezwa na uoto wa asili wa kijani, ikiwemo: vichaka, nyasi pamoja na miti mingi. Huku milima ikichomoza kwa mbali na kuleta picha nzuri ya mazingira yaliyo asilia.

Uoto wa kijani ikiwemo nyasi pamoja na miti, iliyotapakaa hadi kwenye safu za milima, ikiwa imefunikwa na mawingu mazito na kwa pamoja kuleta mazingira yanayovutia yenye taswira nzuri.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyitengenezwa kwa uoto wa asili wa kijani uliotapakaa juu ya safu za mikima, huku anga ka bluu likiwa limefunikwa na mawingu meupe kwa pamoja yanayoleta mazingira mazuri ya asilia yenye mvuto.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyotawaliwa na uoto wa kijani wa asili uliotapakaa hadi kwenye safu za milima. Kwa mbali makazi ya watu yakionekana kwa asilimia ndogo. Taswira hii ikileta mazingira asilia yenye mvuto kwa macho ya binadamu.

Bwawa kubwa limezungukwa na uoto mzuto wa majani ya kijani na miti mirefu, ikionyesha mandhari nzuri ya kupendeza huku miinuko ya mlima ikionekana kwa pembeni ikitoa hisia za utilivu na uzuri wa mazingira ya asili.

Eneo lenye mandhari ya kuvutia, linalomuonyesha simba amekaa, akiwa amezungukwa na uoto wa asili ikiwemo nyasi pamoja na michaka midogo. Kwa mbali, yanaonekana magorofa ambayo, kwa taswira yake, yameleta picha nzuri ya mazingira haya asilia.

Eneo kubwa lenye miti mingi mirefu na yenye majani, uwoto wa asili umekua vizuri na kutengenezea kivuli kizuri, huku mandhari hio ikionesha utulivu wa misitu na uzuri wa mazingira ya asili.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyotengenezwa na barabara ya vumbi iliyopita katikati ya uoto wa kijani wa asili, ikiwemo miti pamoja na nyasi. Kwa mbali mlima unaonekana, uliofunikwa na mimea na hivyo kuleta muonekano mzuri wa mazingira haya halisi.

Eneo lenye mandhari ya kuvutia, lililotengenezwa na uoto wa asili ikiwemo miti mbalimbali, pamoja na nyasi zenye muonekano wa kukauka, huku kwa mbali yakionekana majengo makubwa ya ghorofa, yaliyofunikwa na ukungu wa mawingu. Kwa pamoja, ikileta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asili ya kuvutia.

Uoto wa asili mzito unaojitokeza kwenye milima yenye miti mirefu na vichaka vingi huku mlima mkubwa ,ukionekana kwa mbali ukitoa taswira ya mandhari ya kupendeza na yenye mvuto wa mazingira ya asili.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyotawaliwa na uoto wa asili wa kijani ikiwemo nyasi fupi pamoja na miti mirefu. Kwa mbali milima iliyofunikwa na anga la bluu lenye mawingu kidogo kwa pamoja vikileta taswira ya mazingira yaliyoasilia.

Eneo lenye mandhari ya kuvutia lililotawaliwa na uoto wa asili wa kijani uliotapakaa hadi kwenye safu za milima, huku wingu zito likiwa limefunika mandhari hiyo inayoleta taswira ya mazingira ya asilia.

Miti miwili iliyosimama kwa urefu wa wastani kwenye eneo lenye nyasi fupi za kijani kilichokauka, huku anga la bluu lisilo na mawingu likitoa hisia ya amani na uzuri wa mazingira hayo asilia.

Barabara ya vumbi iliyopita katikati ya uoto wa asili wa kijani kibichi ikiwemo nyasi pamoja na miti minene, kwa pamoja vikileta taswira nzuri ya mazingira yaliyoasilia ya porini.

Mandhari ya kuvutia yenye mazingira halisi, iliyotengenezwa na milima iliyojaa na theruji juu yake, huku miche ya kijani iliyoota yenyewe kwa asilimia ndogo, ikionekana kuzunguka eneo hilo, hivyo kwa pamoja kuleta taswira ya mazingira yanayovutia.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayotengenezwa na miamba ya mawe ya asili. Ikiwa imezungukwa na uoto wa kijani, na hivyo kuleta taswira ya mazingira asilia kwa mvuto katika macho ya binadamu.

Eneo lenye mandhari ya kuvutia lililotengenezwa kwa uoto wa asili wa kijani, uliotapakaa chini hadi kwenye safu za milima pamoja na mawingu mazito yaliyofunika sehemu hiyo, ikileta mvuto mzuri wa mazingira haya asilia.

Mto mdogo umejitokeza katikati ya uoto wa asili wenye miti na majani mengi, ukipita kwa utulivu, huku milima mikubwa ikionekana kwa mbali, ukitoa mandhari ya amani na uzuri wa mazingira ya asili.

Mandhari inayovutia ikionyesha swala anayekimbia katikati ya eneo lenye uoto wa asili wa kisavana. Ikiwemo nyasi zilizokauka na miti michache, kwa mbali mlima ukionekana uliofunikwa na anga lenye rangi ya machungwa pamoja na bluu, wakati huo jua likiwa linazama na pamoja kuleta mazingira asilia yaliyomazuri.

Eneo la maji yaliyotuama, likiwa limezungukwa na uoto wa asili wa kijan,i kama vile nyasi, vichaka pamoja na miti mirefu, vilivyotapakaa hadi kwenye miinuko na hivyo kuleta taswira ya asili ya mazingira yenye kuvutia.

Eneo limetawaliwa na uoto wa asili uliochanganyika na majani ya kijani kibichi, miti mirefu na vichaka vya asili. Huku milima ikionekana kwa mbali ikiwa imetanda taratibu, kwenye upeo wa macho na kuongeza mvuto wa mandhari.

Twiga aliyesimama katikati ya uoto wa asili wa kijani, uliotengenezwa na miti pamoja na manyasi, huku kwa mbali maghorofa makubwa yakionekana na kuleta taswira nzuri ya mazingira asili ya kuvutia.

Eneo linaloonyesha uoto wa kisavana wenye nyasi fupi na miti iliyotawanyika kwa mbali, huku mlima mkubwa ukisimama nyuma yake ukichangia mandhari ya asili ya kuvutia na mazingira yenye mzuto wa kiasili.

Mazingira yenye mandhari nzuri ya kuvutia, yaliyotawaliwa na maji yakiwa yamezungukwa na uoto wa asili wa kijani, ikiwemo nyasi pamoja na miti, huku mbali milima ikiwa imechomoza katika mazingira ya kupendeza, na hivyo kuleta taswira iliyo nzuri.

Mandhari tulivu ya porini inayovutia iliyotengenezwa na uoto asili uliotapakaa hadi kwenye safu za milima, huku wingu la bluu likifunika eneo hilo na kuleta picha nzuri ya mazingira yaliyo asilia.

Eneo linaloonyesha uoto wa kisavana wenye nyasi fupi na miti, iliyotawanyika kwa mbali ukichangia mandhari ya asili ya kuvutia na mazingira yenye mvuto katika eneo hilo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliotawaliwa na uoto wa asili wa kijani ikiwemo nyasi, vichaka na miti minene iliotapakaa hadi kwenye safu za milima, kwa pamoja vikileta taswira nzuri ya mazingira asili.

Mto mwembamba unapita katikati ya uoto wa asili wenye kijani kibichi, ukiyazunguka majani na miti, huku kwa mbali milima mirefu ikionekana kufunikwa na mawingu hafifu inayoongeza uzuri wa mandhari ya asili.

Mifugo mbalimbali ikiwemo ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo waliowekwa katika zizi kubwa la jadi kwa ajili ya ufugaji, ikiwa ni malengo ya kupata nyama au maziwa kwa ajili ya biashara na kukuza kipato cha jamii na kaya.

Mbuzi wa kufugwa waliopo ndani ya banda maalumu lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku vichwa vyao vikiwa vimefungiwa katika eneo husika kwa ajili ya malisho ya wanyama hao. Na hivyo kuongeza ufanisi mkubwa na hivyo kuleta mafanikio katika ufugaji huo wenye tija, kwa kutumia mbinu hizo za kisasa na maalum.

Mbuzi wa kufugwa mwenye afya nzuri amesimama sakafuni katika eneo la wazi lenye nyasi, akionekana mwenye utulivu huku akichunguzwa au kungojea huduma kutoka kwa wataalamu wa afya pamoja na mkulima anayehusika na kufuga mbuzi huyo.

Kuku wa kienyeji wapo ndani ya banda lililojengwa kwa vifaa vya asili, wakitembea huru kwenye sakafu ya udongo, huku mazingira yao yakionyesha njia rahisi na ya asili ya ufugaji wa kuku.

Kuku wa kienyeji, walioachwa huru wakizurula kutafuta chakula chao cha kila siku, ikiwa ni mfumo wa jadi wa ufugaji wa kuku unaoleta tija na mafanikio kwa wakulima, kwani kwa mfumo huu kuku wanakuwa na nguvu za asili.

Mfugaji wa kuku akiwa ndani ya banda lililosheheni mifugo mingi, ikiwa ni kuku wenye afya waliowekwa katika mazingira ya kisasa kwa kutumia mifumo iliyo bora ya ulishaji na hivyo kuzalisha mazao mengi; ikiwa ni mayai au nyama. Mkulima huyo akionekana anawapa chakula kuku wake kwa ajili ya kustawisha afya zao.

Miche imeota vizuri ndani ya vifaa maalumu vinavyotunza mimea, vikifanya kazi kama vyumba vidogo vya kuanzia maisha ya mimea, ikihakikisha ukuaji bora na ulinzi, dhidi ya magonjwa na mabadiliko ya hali ya hewa.

Hema kubwa la mazao lenye miche iliyosheheni na kumea, ikiwana mwonekano rangi ya kijani. Baada ya mbegu zilizo bora kupandwa katika shamba hilo na hivyo kuongeza ufanisi mkubwa wa uzalishaji wa mazao kwa wakulima.

Makapu ya asili yaliyosheheni mbegu za mazao mbalimbali, ikiwemo karanga, maharage, pamoja na njugu. Ikiwa ni sehemu ya uboreshaji wa mazao ya mbegu yaliyo bora, hivyo wakulima huenda sehemu hii ya wazi kwa ajili ya kuchagua mbegu za chaguo sahihi kwa kilimo husika.

Mifuko yenye picha ya mbegu maalumu iliyowekwa kwa ajili ya kutunzia mbegu za mazao. Na pia zikiwa na maelezo yanayompa mkulima chaguo la kuchagua mbegu sahihi kwa ajili ya kupanda katika mashamba yao.

Mbegu zilizopandwa katika vyombo maalumu, vyenye mazingira stahiki kwaajili ya ukuaji wa mimea. Hii ikiashiria utumiaji wa mbegu zilizo bora kwa ajili ya kuleta mazao yenye tija.

Shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba lililotengenezwa kwa mfumo wa kisasa na kwa ustadi mkubwa, ikiwemo upandaji wa mbegu kwa kuzingatia nafasi pia mabomba ya maji yaliyowekwa katika shamba hilo ili kuimarisha ustawi wa mazao hayo.

Miche iliyopandwa kwa mpangilio makini shambani ikionekana kuota vizuri na kupata unyevu unaotolewa kwa njia ya umwagiliaji, ikionyesha juhudi za wakulima katika kuzalisha mimea yenye afya kwa kilimo cha kibiashara.

Miche iliyomea na kustawi baada ya mbegu zilizobora kupandwa kwenye vyombo maalumu vyenye mazingira stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea, na hivyo kuleta mafanikio na tija kwa wakulima kwa kutumia mbinu hizo za kisasa na zenye mafanikio makubwa kama vile upandaji wa mbegu zilizo bora.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi baada ya mbegu zilizo bora kupandwa ndani ya jumba kubwa la mazao; lenye udhibithi wa mazingira yasiyofaa kwa ukuaji wa miche hiyo, hivyo utumiaji wa kilimo hiki cha kisasa umewezesha mbegu kuota kwa ustawi mkubwa, na hivyo kuongeza ufanisi na mafanikio yenye tija.

Mfuko wenye picha ya zao husika unaotumika kuhifadhia mbegu zenye ubora na zilizofanyiwa utafiti kitaalamu, ukiwa na maelekezo yanayojitosheleza kwa ajili ya kumwelekeza mkulima katika uchaguzi wa mazao ya kupanda katika shamba lake na hivyo kuleta mafanikio yenye tija.

Mfuko wenye picha ya mazao ukiwa na matumizi maalumu ya kuhifadhiwa mbegu zenye ubora zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu, pia una maelezo kwa ajili ya mkulima kuchagua chaguo sahihi la mbegu za kupanda kwa ajili ya kilimo chake.

Mfuko wenye picha ya zao husika uliotumika kuhifadhia mbegu zenye ubora zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu, ukiwa na maelezo ya kina kwa ajili ya mkulima kuchagua chaguo sahihi, na hivyo kwenda kupanda katika shamba lake ili kupata mafanikio yenye tija.

Miche mbalimbali yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi baada ya mbegu bora, zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu kupandwa katika vitalu hivyo; ikiimarisha na kusisitiza utumiaji wa mbinu za kisasa kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara pamoja na chakula.

Miche iliyomea na kustawi vizuri, baada ya mbegu zilizo bora kupandwa katika mazingira yaliyo sahihi ndani ya jumba kubwa la mazao. Ikiwa ni njia ya kisasa inayotumiwa na wakulima katika kuhakikisha mazao yao yanakuwa yenye mafanikio na tija, kwa ajili ya kuongeza Uchumi.

Mfuko wenye picha ya zao la mahindi, unaotumika kuhifadhia mbegu maalumu kwa ajili ya zao hilo; zikiwa zenye ubora na zilizofanyiwa uchunguzi wa kitaalamu, pia ukiwa na maelezo yanayomuwezesha mkulima kuchagua chaguo sahihi na kuzingatia matumizi katika upandaji wa mbegu hizo, kwa ajili ya mafanikio katika kilimo chake.

shamba kubwa lenye udongo mzuri wenye rutuba liliosheheni mazao yenye miche iliyomea na kustawi ,baada ya mbegu bora kupandwa katika shamba hilo ikiwa ni njia yenye manufaa na mafanikio yenye tija kwa wakulima.

Miche midogo imeanza kuota shambani kwa mpangilio mzuri, huku mabomba ya maji ya umwagiliaji yakipita pembeni, yakihakikisha mimea inapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji bora na mavuno yenye tija.

Mfuko wenye picha ya zao husika, uliotumika kuhifadhia mbegu zenye ubora, zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu pia ukiwa na maelezo anayopata mkulima kwa ajili ya chaguo sahihi na mbegu za kupanda kwa ajili ya ustawi wa mazao yake.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya mbegu zenye ubora zilizopandwa katika shamba lenye udongo wenye rutuba. Mabomba ya maji yakipita katika vitalu hivyo, kwa ajili ya kuhakikisha unyevu unakuwepo muda wote, ili mbegu hizo ziweze kumea na kustawi katika mazingira yaliyo sahihi.

Hema kubwa la mazao, lililosheheni miche iliyomea na kustawi ; baada ya mbegu zenye ubora kupandwa katika eneo hilo. Hii ikiashiria matumizi ya mazuri ya njia ya kisasa katika upandaji wa mbegu.

Rafu iliyopangwa mifuko mbalimbali ya kuhifadhia mbegu, ikiwa na picha maalumu ya mazao husika na hivyo kutoa taarifa na muongozo kwa mkulima anayekuja kununua mbegu hizo kwa chaguo maalumu.

Mfuko maalumu unaotumika kuhifadhia mbegu, ukiwa na picha ya zao husika inayotoa maelezo ya kujitosheleza aina gani ya mbegu inapatikana katika mfuko huo. Mbegu hizo ni zenye ubora na zilizofanyiwa utafiti kwa ajili ya mafanikio katika mazao.

Mbwa watano wa aina mbalimbali wapo kwenye mazingira ya daktari wa mifugo, wakiwa wamesimama eneo safi wakisubiri huduma au uchunguzi wa kiafya kutoka mtaalamu wa wanyama hao.

Kibanda cha mbao kilichoandaliwa kwa ustadi kikiwa ni sehemu ya kuhifadhi au kutunzia wanyama katika mazingira salama. Kikitoa hifadhi bora kwa mbwa, paka au wanyama wengine wa kufugwa kwa ajili ya matunzo ya afya zao.

Mbwa waliofungiwa ndani ya banda maalumu lililotengenezwa kwa chuma, ikiwa ni sehemu ya uangalizi na malezi yatolewayo kwa wanyama hao wa kufugwa. Na hivyo kurahisisha utoaji wa huduma za kitabibu, kutoka wa wahudumu mbalimbali wa magonjwa ya wanyama.

Vibanda vya mbao vilivyo tengenezwa kwa dhumuni maalumu la kufuigia na kutunza wanyama, kwaajili ya shughuli mbalimbali za kiafya ikiwa ni uangalizi wa karibu kwa wanyama hao kufugwa kama vile mbwa pamoja na paka, na hivyo kuwekwa katika kliniki kwaajili ya urahisi wa kupewa matibabu.

Boksi lililowekwa picha ya wanyama mbalimbali, kama vile; mbwa, paka na sungura, na kuandikwa maneno yenye maelezo kwa ajili ya kumpa mkulima au mfugaji muongozo wa kutumia ili kutoa huduma za kitabibu kwa wanyama hao husika.

Mbwa aliyefungiwa katika kibanda maalumu, kilichotengenezwa kwa chuma; ikiwa ni sehemu ya malezi kwa wanyama wa kufugwa, ili iwe rahisi kupewa huduma mbalimbali za kiafya na wahudumu wa kliniki za wanyama.

Mbwa aliesimama nje ya kibanda, akiwa anakula chakula kulichowekwa katika vyombo vilivyo visafi, mazingira yakiwa ni ya kuvutia na tulivu, rafiki kwaajili ya malezi ya mifugo hio, ikiwa ni sehemu maalum ya kuwapatia huduma za kiafya kutoka kwa matabibu wa kliniki ya wanyama.

Tembo wawili wakubwa waliopo chini ya uangalizi wa wataalamu wa wanyamapori, wakikumbatiwa na mazingira ya porini yenye mimea mingi ikionyesha utunzaji na uhifadhi wa viumbe hawa wakubwa wa asili.

Nyati aliyesimama ndani ya maji safi ya mto akipumzika na kuondoa joto, wakati wa jua huku mazingira yake yakiwa ni sehemu ya uoto wa asili wenye miti na majani yenye unyevu unaomsaidia kuishi katika hali nzuri.

Wanyama wakubwa wa porini, wajulikanao kama tembo wakiwa kwenye mazingira yao ya kuvutia yaliyotengenezwa na maji pamoja na uoto wa asili na udongo mzuri, wenye rutuba kwaajili ya maisha yao, wakiwa wanapita kandokando ya gari la watalii waliovutiwa na kuja kuangalia maisha hayo ya wanyama porini.